Kikundi cha wanawake wa rika tofauti tofauti wakiwa kwenye eneo la shamba la kahawa. Wameinama kuvuna na kuchambua kahawa kwa ajili ya kuhifadhi kwenye magunia. Kahawa hiyo inaonekana ni nyekundu ikiashiria ni msimu wa mavuno, na iko tayari kwa ajili ya mavuno na kuuzwa.

Eneo la shamba la nyanya za biashara, zilizopangwa kwa mistari, ikimuonyesha mwanamke mkulima akiwa anachuma nyanya zilizoiva na tayari kwa mauzo. Kwenye shamba hilo kuna nyanya tofauti tofauti zikiwemo mbichi, zinazoelekea kuiva na ambazo tayari zimeiva na tayari kuchumwa kwa ajili ya mauzo.

Viroba kumi na moja vimepangwa chini katika eneo la sokoni, vimekunjwa nusu na vipo wazi. Ndani ya viroba kuna nafaka za chakula ikiwemo maharage, kunde na mahindi. Juu ya moja ya viroba hivyo kuna mizani ya kupimia yenye rangi ya kijani.

Zizi la kuhifadhia ng'ombe la kisasa. Zizi hili lina ng'ombe waliopangwa kwa mpangilio maalumu na kugawanyishwa na vigawanyisho vya chuma, na ndani ya kila chumba kuna mapumba na majani kwa ajili ya chakula. Ng'ombe hawa wana rangi ya madoa, ikiwemo; nyeusi na nyeupe.

Banda kubwa la kisasa la kufugia kuku, lililoandaliwa kwa ustadi mkubwa na tekinolojia ya kisasa na limezungushiwa mabati, ndani yake Kuna vifaranga wengi wa rangi ya njano na pembeni kuna vifaa vya kisasa vya kuhifadhia chakula, pamoja na maji.

Shamba la mimea lililopandwa kwa mpangilio mzuri wa mstari. Mimea iliyopandwa bado ni michanga na shamba hilo linatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaonekana kwa njia ya plastiki za rangi nyeusi zilizolazwa juu ya udongo huo.

Eneo la msituni likiwa na mnyama aina ya tembo aliyesimama kwenye majani madogo yaliyopigwa na jua, na nyuma yake kuna tembo wengine waliozungukwa na miti mikubwa ya kijani, kuonesha ni eneo la mbuga za wanyama. Na kwa juu kwenye mawingu, kuna mlima mkubwa wenye kilele cha barafu nyeupe, ukionekana kutandaza kwenye mawingu ya eneo hilo.

Mwanamke mfugaji wa bata aliyevaa mabuti meusi na kubana nywele, akiwaangalia bata zake wenye rangi tofauti tofauti ikiwemo weupe, weusi, wenye rangi ya udongo, na rangi ya mchanganyiko. Ndani ya banda hilo kuna kidimbwi cha kunywea maji na mabeseni mawili kwaajili ya chakula.